Huduma ya afya ya meno na kinywa mtaalamu yupo darasani amemshikisha meno ya bandia mtoto mdogo na kumwonyesha namna gani ya kuweza kuswaki meno hayo amevaa nguo nyeupe pamoja na barakoa mtoto huyo anajifunza namna ya kupiga mswaki watu wengine wapo nyuma wamesimama wakiangalia zoezi hilo wapo darasani ubao unaonekana na una maandishi tofauti.

Eneo ambalo limepata athari ya mafuriko watu kadhaa wanaangalia eneo hilo ambalo liko bondeni, miti imeanguka vitu kutoka ndani vimesombwa na maji. Maeneo hayo yanaonekana maji yaliingia mpaka ndani kuta za nyumba zimelowana vifaa vya ndani kama vile viti, meza na vyombo vingine vimetolewa nje juu kuna mlima.

Moto unateketeza takataka zilizochanganywa na majani ya miti iliyodondoka yaliyokauka. Moto unawaka kidogo na moshi unatoka mwingi sana. Takataka hizo zimerundikwa sehemu moja, zinateketea na nyingine zinatoa majivu.

Huduma za matibabu hospitalini. Watu wengi wamekaa kwenye viti wakisubiri huduma. Wengine wapo mapokezi wakitoa maelekezo ya shida zao. Nesi mmoja amesimama akiwa anamsikiliza mtu mwingine aliyebeba begi. Kila mmoja anasubiri huduma kwenye foleni.

Mtaalamu wa afya ya kinywa, anamhudumia mwanamke aliyeachama mdomo wake; akiwa anamwekea dawa huku ameshika sindano; amevaa glavu nyeupe. Mwanamama huyo amevaa hijabu yenye rangi nyeusi; amekaa kwenye kiti; amefumba macho; ameachama; akiendelea kupatiwa huduma hospitali.

Mwanamke mmoja yupo wodini mara baada ya kujifungua amekaa kitandani amekabeba katoto kake na kukafunika na nguo yenye mistari miyekundu na miyeupe, mwingine amekuja amemletea zawadi, amemletea vitenge mashuka nguo, mikoba na kadhalika, wapo kwenye chumba ambacho pembezoni kuna vitanda vya watu wengine.

Huduma za afya kwa watoto, mwanamama mwenye nywele ndefu amemuweka mtoto kwenye kifaa maalumu. Mtoto ni mdogo sana, inaonekana amezaliwa siku chache zilizopita na pembeni kuna mtoto mwingine ambaye yupo kwenye kifaa hichohicho, akiwa anawapatia huduma.

Mwanamama aliyebeba katoto kadogo yupo anapewa maelekezo ya namna ya kutoa huduma kwa mtoto wake mchanga, anayemuelekeza ameshika kitabu chenye michoro pamoja na maelezo tofauti ya namna ya kumsaidia mtoto. Wamekaa kwenye viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu bahari, nyuma yao kuna maua yaliyostawi vizuri.

Mama aliyeko wodini amembeba mtoto wake baada ya kujifungua, yupo kitandani amekaa. Mwingine amemletea zawadi, nguo, taulo, vitenge, mashuka na kadhalika akimkabidhi wakiwa wodini. Mama huyo amebeba mtoto wake akiwa amesuka nywele ndefu huyu mwingine amenyoa nywele.

Wataalamu wa afya wakitoa huduma kwa mtoto mdogo, wamemshika mdomo, wamevaa barakoa, mmoja amevaa miwani kofia na sare, mwanga mkubwa unaonyesha namna gani wanatoa huduma kwa mtoto huyo waliemlaza huku mwengine akiwa amemshika mdomoni anaonekana anampatia dawa.

Dawa za asili, tawi moja la jani linaonekana ambalo lina dawa za asili, watu hutumia dawa hizo kwa ajili ya kujitibu magonjwa mbalimbali yanayowashambulia, dawa hiyo ina majani ni ya kijani ambayo watu huitumia kama dawa pale wanapokutana na changamoto.

Uandaaji wa dawa za asili una chupa ndogondogo zenye rangi nyekundu, vikombe vya udongo, majani pamoja na mimea tofauti. Hapa mtumiaji anajaribu kutengeneza dawa ya asili ili imsaidie kutibu magonjwa yanayowashambulia binadamu.